Mwanamume amevaa vifaa vya kusikiliza sauti masikioni. Anaandika maelezo kwenye daftari lake huku akisikiliza mzungumzaji kupitia kompyuta mpakato.

Watoto watatu wameketi pamoja wakitazama komputa mpakato, wakiashiria kufurahia na kushirikiana wakiwa katika mazingira ya nje yenye miti na mwangaza wa kiasili.

Mtoto msichana ameketi anaandika maelezo kwenye daftari uku akiangalia kompyuta ya mpakato kwa tabasamu. Anaonekana kufurahia kile anachofanya akiwa makini na mwenye hari katika shughuli hio.

Mtototo amevaa vipokea sauti vya masikioni akitazama kwa makini kompyuta ya kisasa ya rangi ya kijivu hafifu akiwashika kalamu na daftari mezani anatabasamuakinekana kufurahia kile anachojifunza.

Mwanamke ameketi mezani akiandika kwenye daftari, huku akitazama kompyuta mpakato. Anaashiria kuwa makini na mwenye tabasamu, na yuko katika mazingira ya ndani.

Mwanaume amevaa vifaa vya kusikiliza sauti masikioni. Anaandika maelezo kwenye daftari lake huu akisikiliza mzungumzaji kupitia kompyuta mpakato. Ana tabasamu usoni kuashiria kuwa anafurahia kile anachokisikiliza.

Mtoto anatazama kwa makini kompyuta ya kisasa ya rangi kijivu hafifu akiwa ameshika kalamu na daftari mezani. Anatabasamu akionekana kufurahia kile anachojifunza.

Mwanamke ameketi akiandika kwa kutumia kompyuta mpakato ya rangi ya kijivu. Juu ya meza kuna daftari na kalamu, yupo makini akitekeleza majukumu yake kwa utulivu na umakini.

Watoto wawili wenye fulana ya buluu, wameketi mbele darasani wakitazama komputa mpakato kwa furaha. Wametabasamu kwa shauku wakifuatilia yaliyomo kwenye skrini. Wanaonekana kufurahia ufunzaji wa kijidigitali, kwa moyo wa uchangamfu.

Watu wawili, wamekaa mezani wakitazama kompyuta ya mezani. Kompyuta ina dashibodi, ya mfumo wa taarifa wanaandika kwenye daftari wakiwa kwenye mjadala wa kazi.

Watu wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato . Baadhi wanaandika, wengine wanatazama skrini kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya kusomea au ya kufanya kazi ofisini.

Watu wawili wanashirikiana kwenye kompyuta mpakato wakijadili maandishi ya programu. Wengine wako nyuma wakitumia kompyuta mpakato kufanya kazi kwenye darasa la kidijitali.

Mwanamke amevaa vifaa vya kusikilizia sauti masikioni anaandika maelezo kwenye daftari lake huku akisikiliza mzungumzaji kupitia kompyuta mpakato.

Watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili, wako katika mazingira ya ofisi wakijadili jambo muhimu. Wote wanatazama kwa makini kwenye kompyuta mpakato moja, wakiwa makini na kushirikiana kwa ukaribu kwenye mjadala huo.

Mwanamke amevaa vifaa vya kusikilizia sauti masikioni, anaandika maelezo kwenye daftari lake huku akisikiliza mzungumzaji kupitia kompyuta mpakato. Simu yake ya mkononi imewekwa juu ya meza karibu naye.

Mzee ameketi mezani akiwa na kifaa cha kidijitali mikononi huku mwanamke anayesimama nyuma yake akimshika bega kwa upole, wakitazama mbele kwa utulivu na umakini.

Mvulana ameketi mezani, akitazama mwanamke kwenye skrini ya komputa. Yuko darasani mtandaoni au kwenye mazungumzo ya video, akiwa makini kusikiliza.

Mwanamke akiwa anakamilisha kazi, kwenye komputa mpakato, huku muuzaji akiwa anampa kikombe cha kahawa ndani ya sehemu ya biashara ,yenye mpangilio wa kisasa.

Mchoro wa mtu anayejifunza kupitia kompyuta ndogo. Pembeni ni vitabu vingi vilivyopangwa, majani ya mapambo na baluni ya mzungumzo ikiashiria mawasiliano ya mtandaoni.

Msichana anaketi mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu na wanafunzi wengine wapo kwenye skrini.

Msichana anaketi chini, kando ya ukuta akiwa amevaa gauni jekundu lenye maua, akitumia kompyuta mpakato, huku akiwa makini kwenye kazi au masomo yake.

Mwanamke akiwa jikoni, ameketi kwenye kaunta ya mbao akiangalia kompyuta mpakato. Dirisha kubwa linatoa mwanga mwingi na mimea midogo iko mezani.

Mwanamke amevaa vipokea sauti masikioni akisikiliza mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta yake mpakato. Ana kitabu cha masomo mezani na anaandika madokezo kutoka kwenye mkutano kwa umakini.

Kijana anaketi mezani, akiwa anatumia kompyuta mpakato. Yupo makini, labda akifanya kazi, au kujifunza, kwa njia ya mtandao. Pembeni ni simu, na nyuma yake ni, ubao mweupe wenye maandishi.

Mwanamke ameketi, anaandika maelezo kwenye daftari, huku akiangali kompyuta ya mpakato, kwa tabasamu. Anaonekana kufurahia kile anachofanya, akiwa makini, na mwenye ari katika shughuli hiyo.

Chumba cha kulala kilicho na vitanda vingi vya chuma, vingi vikiwa vime wekwa kwa safu. Vitanda vina matandiko vya rangi ya kijani na nyekundu na chumba kina madirishan mengi kwenye ukuta wa juu .

Kundi la watu wanacheza mpira wa miguu uwanjani. Wamevalia mavazi ya michezo za nyeusi na nyeupe, wakikimbia kupiga pasi kwa nguvu na furaha kwa ustadi.

Chumba kikubwa chenye viti vya buluu vimepangwa kwa safu ndani ya ukumbi wa mihadhara au sinema. Ukumbi huu una mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutosha watu.

Sehemu ya bweni, ya shule ya upili ya St. Georges , ina vitanda vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, mashuka ya vitanda, ni ya kijani, na mazingira ni safi, na utulivu.

Watu wamekaa ndani ya ukumbi wakimsikiliza mzungumzaji aliye mbele, wameketi kwenye viti kwa utulivu wakielekeza macho kwa mzungumzaji anayetoa hotuba.

Kundi la watu wanacheza mpira wa mguu uwanjani. Wamevalia mavazi ya mchezo za bluu na nyeupe wakikimbilia kupiga pasi kwa nguvu na furaha na ustadi.

Wanafunzi wamekaa kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano wenye viti vyekundu wakisikiliza au kushiriki tukio maalum. Baadh yao wamevaa sare za rangi moja zikiashiria makundi tofauti.

Watu wamevaa jezi za kijani na buluu, wakicheza mpira wa wavu kwa ushindani mkubwa. Mpira upo hewani na wachezaji wanaruka kuizuia au kuipiga. Watazamaji wamezunguka uwanja.

Wanafuzi wako katika chumba cha mtihani, wameketi kwa nafasi wakizingatia umbali unaofaa. Mtihani unaendelea kwa utulivu, kila mmoja akiwa makini kujibu maswali kwa juhudi binafsi.

Jengo la ghorofa nne likiwa na rangi nyekundu na nyeupe. Ina milango na madirisha mengi, baraza refu kila ghorofa na miti michache mbele yake.

Sehemu ya ndani ya kanisa lililo na viti vya rangi ya samawati na kijivu vilivyopangwa vizuri. Mbele kuna msalaba mkubwa ukutani na maandishi ya kidini. Mchoro wa dari ni muundo wa mbao na madirisha makubwa yameruhusu mwanga mwingi kuingia.

Darasa tupu lenye viti vilivyounganishwa na meza, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ni safi na dirisha linaingiza mwanga wa kutosha, likionyesha utulivu na utayari wa masomo.

Ukumbi umepambwa kwa uzuri kuandaa hafla. Mapambo ya rangi mbalimbali yamewekewa ukutani na dari. Viti vimepangwa kwa mpangilio zikiwa tayari kwa wageni.

Wanafunzi, wako kwenye chumba cha kompyuta, wakijifunza kwa bidii. Kila mwanafunzi anaketi mbele ya kompyuta, huku mwalimu wao, akiwa karibu, akiwaelekeza na kuwasaidia kwa umakini.

Chumba kilichojaa kompyuta nyingi mezani kila kompyuta ikiwa na kiti chake. Mpangilio ni nadhifu, unaonyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi kwa utulivu.

Bweni la taasisi lina mandhari safi na yenye mpangilio mzuri. Vitanda vimepangwa kwa usawa, vikiwa vingi na vyenye mashuka yaliyosafishwa, vinaonyesha nidhamu na utaratibu bora wa malazi.

Mwanamke aliyevalia barakoa yuko ndani ya maktaba. Amesimama karibu na rafu za vitabu akiwa anachagua kitabu. Ni mwenye makini akichunguza majina ya vitabu ili apate kile anachohitaji.

Rais William Ruto, akiwa darasani. Anazungumza kwa furaha na wanafunzi, akitabasamu. Darasa lina wanafunzi wengi na walimu miongoni mwao.

Maabara ya taasisi ikiwa na meza zilizopangwa vizuri bila vifaa vyovyote. Hakuna wanafunzi waliovo. Mazingira ni safi, tulivu, tayari kwa shughuli za masomo.

Watu wako maktaba wakisoma kwa utulivu. Wamekaa kwenye meza na vitabu mbele yao wakizingatia masomo. Mazingira ni tulivu na yenye mwangaza wa kutosha kusomea.

Darasa tupu lenye viti vilivyounganishwa na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri sakafu ni safi na dirisha linaingiza mwanga wa kutosha likionyesha utulivu na utayari wa masomo.

Darasa tupu lenye viti vilivyounganishwa na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ni safi na dirisha linaingiza mwanga wa kutosha likiashiria utulivu na utayari wa masomo.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Meza ndefu ya kusomea iliyo na viti vingi ipo kuashiria mazingira ya utulivu na yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kujisomea na kufanya utafiti.

Meza yenye vikombe vingi vya ushindi ndani ya chumba. Mwanamume mmoja anashika mpira mkononi huku mkono mwingine akisalimiana na mtu anayempokeza tuzo hiyo ya mpira.

Watu wakiwa kwenye maktaba, wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu. Wengine wamesimama wakitafuta vitabu vya kusoma. Huku mazingira yakiwa kimwa na ya utulivu.

Darasa tupu lenye viti vilivyounganishwa na meza, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ni safi, na dirisha linaingiza mwanga wa kutosha, likionyesha utulivu na utayari wa masomo.

Darasa tupu lenye viti na dawati. Limepangwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ni safi na dirisha linaingiza mwanga wa kutosha likionyesha utulivu na utayari wa masomo.

Chumba cha bweni kina kitanda cha ghorofa, kabati lenye vitu mbali mbali, pamoja na meza na kiti cha kusomea. Mpangilio wake ni wa rahisi, lakini yana matumizi bora ya nafasi kwa mwanafunzi.

Mtu amesimama juu ya jabali kubwa, akitazama mandhari kwa utulivu. Anga limejaa mawingu meupe, yakiongeza uzuri wa mazingira na hali ya utulivu wa asili inayomzunguka.

Wanawake wanne, na msichana mmoja wakiwa wamesimama pamoja mbele ya bango, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni kwa furaha.

Watu wakivaa mavazi ya michezo wakishiriki kwenye shughuli ya kujenga ushirikiano. Wamesimama kwenye uwanja wa nyasi kwa furaha huku wengine wakitazama kutoka kwenye hema la nyuma.

Mtoto anasoma maandishi yaliyoandikwa kwa herufi ya nukta kwa mpofu kwa kutumia vidole vyake. Anakazia macho kwa umakini huku akipapasa mistari ya maandishi kwenye maandishi ya nukta kwa vipofu.

Watoto wa shule ya awali au msingi wakiwa darasani pamoja na mwalimu wao wameketi mezani wakifanya shughuli ya kujifunza kwa kutumia vifaa vidogo kama wanyama wa plastiki. Ukutani ni maandishi ya alfabeti, mabango na ubao mweupe.

Mama na mtoto wake wamekaa pamoja wakitazama kompyuta kibao. Wote ni makini na kufurahia wanachokiona. Upendo na mshikamano wao ni wazi kupitia tabasamu zao.

Watoto wanne, wasichana wawili na wavulana wawili wamesimama, wakishika rangi mikononi. Shati zao zimechafuka kwa rangi. Wana furaha, wana tabasamu kwa furaha baada ya kucheza na rangi.

Watoto watatu wamekaa darasani, wakiwa na tabasamu. Wameshikana mabega kwa urafiki. Mbele yao kuna chombo cha muziki wa watoto na wanafurahi pamoja.

Mtoto akiwa shuleni mbele ya mwalimua ambaye anashika chati ya herufi za vokali na ishara za vokali kwa lugha ya ishara. Mwalimu anafundisha mtoto jinsi ya kutamka na kuelewa herufi za vokali kwa kutumia ishara. Mtoto akitazama kwa makini.

Msichana anakaa mezani mbele ya kompyuta mpakato akiwa anafanya mawasiliano kwa kutumia lugha ya alama. Yupo darasani au kwenye mafunzo ya mtanadaoni akiwa kwenye chumba chenye rafu zilizojaa vitabu

Mama na mtoto wake wako ndani ya bwawa ya kuogelea wakifurahi pamoja. Wote wamevaa mavazi ya kuogelea ya kupendeza, mavazi hayo ni ya rangi nyekundi. Mandhari ya bwawa ni safi na tulivu.

Watoto walioketi kwenye viti vya magurudumu. Mtoto aliye karibu ni mwenye furaha akiwa na tabasamu pana. Wengine wako nyuma katika mazingira ya kijamii au tukio maalum.

Mtu kipofu anasoma kitabu chake kilichoandikwa kwa maandishi ya nukta nundu huku akiwa amevaa vipokeza sauti; labda akisikiliza maelezo au muziki wa usaidizi wa sauti.

Mtoto akiwa shuleni mbele ya mwalimu ambaye anashika chati yenye herufi za vokali na ishara za vokali kwa lugha ya ishara. Mwalimu anafundisha mtoto jinsi ya kutamka na kuelewa herufi za vokali kwa kutumia ishara mtoto akitazama kwa makini.

Mwanaume na mwanamke wakizungumza kwa lugha ya alama. Wanaashiria kuwa na furaha na tabasamu wakiketi sebuleni huku wakielewana kwa kutumia mikono yao.

Kundi la vijana wakiwa pamoja katika mazingira ya kujifunza. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu wakiongea kwa furaha na kubadilisha vitabu. Mazingira ni ya darasa au maktaba.

Picha ya mwana na mama yake wanaoshiriki katika michezo wameketi chini katika meza hio kuna vifaa vya kuchezea kalamu na kitabu. Mtoto ana furaha akicheza na mama yake.

Mtoto mwenye kifaa cha usaidizi wa kusikia, akiwa darasani. Mwalimu yuko mbele yake akitumia lugha ya alama, kuelekeza au kufundisha kwa ishara.

Mtoto anayetumia kiti cha magurudumu amevalia shati ya rangi ya nyekundu anaskuma kiti cha magurudumu akitumia mikono zake. Mtoto ako katika maktaba yaliyo na vitabu vingi.